Bango linalohamasisha wateja kutumia huduma za kibenki kwa njia ya kidijitali kupitia programu yao. Mtindo wake ni wa kisasa unaoonesha urahisi wa kupata huduma bila kwenda kwenye tawi, ikiwemo kufungua akaunti na huduma nyingine mbalimbali.

Mwanaume aliyevalia mavazi maalumu katika baa moja akiwa anachanganya pombe mbalimbali, ili kutoa mchanganyiko mzuri na murua kwa wateja. Baa hiyo ikiwa na aina tofauti za pombe zilizohifadhiwa kwenye chupa maalumu, na zikionekana vizuri kwenye mpangilio mzuri.

Watu wengi waume kwa wake walio katika eneo la starehe huku wakiwa wanakunywa vinywaji mbalimbali kama bia na wengine wakiwa wanavuta sigara, wengine wakiwa wanapiga picha na wengine wakiwa wanacheza kwa furaha ili kutoa msongo wa mawazo.

Baa kubwa ya kisasa iliyo na samani mbalimbali zilizo kwenye mpangilio zilizoko kwenye mpangilio mzuri pia ikiwa na vinywaji ambavyo viko kwenye mpangilio mzuri na viko tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja

Duka kubwa la vinywaji likiwa na vinywaji mbalimbali ambavyo zimehifadhiwa kwenye chupa maalumu za kisasa, zikiwa na majina kama "jack daniel, henkeni, jameson" ambazo ziko tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwemo wanawake na wanaume waliokusanyika katika baa kubwa la kisasa yenye vinywaji mbalimbali wengine wakiwa wanavuta sigara, wengine wakiwa wanakunywa pombe na wengine wakiwa wanachezwa kwa furaha ili kutoa msongo wa mawazo.

Nyumba kubwa inayojihusisha na uuzaji wa magari ikiwa na magari mengi, likionekana gari kubwa jeusi aina ya Hyundai likiwa tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja sokoni.

Mfanyabiashara katika duka linalouza maziwa, lililonakshiwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, huku likiwa na matangazo kuonyesha kuwa linauza maziwa freshi, maziwa mtindi, maziwa mara pamoja na mayai, ikiwa na vifaa vya kuhifadhiwa maziwa, kuweka katika hali ya usafi na usalama na yakiwa tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Jokofu refu lililonakishiwa kwa rangi ya bluu, huku likiwa limechorwa ng'ombe na likiwa na mashine kwa ajili ya kuingiza hela, na sehemu ya kuchukulia maziwa, ambayo lipo tayari kuwahudumia wateja kwa maziwa ya freshi.

Mzungu aliyesimama katika duka kubwa linalouza maziwa liitwalo Sulai likiwa limenakishiwa kwa rangi ya kijani pamoja na bluu ikiwa imechanganywa na nyeupe, pakiwa na ng'ombe pamoja na vifaa mbalimbali vya kuhifadia maziwa pamoja na mayai.

Duka kubwa la kisasa linalouza maziwa, ambayo yamewekwa katika vifungashio tofautitofauti, kukiwa na madumu makubwa, ya lita tano na madumu makubwa, ya lita tatu na vifungashio vidogo vidogo vyenye maziwa nusu lita, yaliyo katika mpangilio mzuri kwa ajili ya mauzo.

Majokofu makubwa mawili marefu ya rangi bluu yanayouza maziwa, yakiwa yamenakishiwa vizuri kwa rangi nyeupe pamoja na nyekundu. Huku yakiwa yamechorwa glasi ya maziwa na ng'ombe ili kuvutia wateja, na yapo teyari kwa ajili ya mauzo ya maziwa.

Duka la maziwa lililonakishiwa kwa rangi ya bluu, nyeupe huku likiwa limechorwa ng'ombe na glasi ambayo inaonesha maziwa liitalwo baraka, ambalo lipo tayari kuwahudumia wateja maziwa ya aina yote ikiwemo freshi na mtindi.

Jokofu kubwa la kuhifadhia maziwa ambalo liko tayari kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja lililo nakshiwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, huku likiwa limechorwa ng'ombe akionekana akila majani pamoja na matangi ya kuhifadhia maziwa ambalo lina sehemu ya kuchukulia maziwa na sehemu ya kuwekewa fedha kwa ajili ya manunuzi.

Duka la maziwa lilikonakshiwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe pia limechorwa ng’ombe, ambalo lina mteja ambae amevalia fulana pamoja na kofia yuko tayari kwa ajili ya ununuzi wa maziwa hayo.

Jokofu kubwa la kuhifadhia maziwa ambalo lina milango miwili, huku likiwa limenakshiwa kwa rangi ya bluu pamoja na kijani ikiwa limechora ng'ombe na watoto wadogo wakionekana wanakunywa maziwa ili kuvutia wateja katika ununuzi wa maziwa, huku likiwa lina sehemu ya kuingizia fedha na sehemu ya kuchukulia maziwa.

Duka kubwa la maziwa lililoko na jokofu ,lililonakshiwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, huku likiwa limechorwa ng’ombe na glasi kubwa yenye maziwa ambayo inawavutia wateja kua upatikanaji wa maziwa ya freshi pia mtindi upo tayari kwaajili ya manunuzi.

Duka kubwa la maziwa linalohifadhi maziwa katika jokofu kubwa, lililonakshiwa kwa rangi ya bluu na nyeupe huku likiwa limechorwa ng’ombe na kikombe chenye maziwa kuvutia wateja. Ambalo liko tayari kwa ajili ya mauzo ya maziwa hayo.

Duka kubwa la maziwa lenye majokofu zaidi ya moja yanayohifadhi maziwa kwa ajili ya matumizi ya kuuza, huku kukiwa na meza pamoja na muuzaji wa maziwa hayo kwa wateja.

Jokofu kubwa refu lililonakshiwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, huku likiwa limechorwa chupa ya maziwa ambalo lipo tayari kuwahudumia wateja huku likiwa na sehemu ya kuwekea hela na sehemu ya kuchukulia maziwa.

Duka kubwa la maziwa liitwalo "KIENI" huku likiwa limepambwa kwa nakshi za kijani pamoja na nyeupe na limechorwa ng’ombe ili kuvutia wateja, kukiwa na mteja mmoja ambaye amevalia koti la kijani akiingia katika eneo hilo pamoja na vifaa vya kuhifadhia maziwa.

Duka kubwa la maziwa lililonakshiwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, huku likiwa limechorwa ng'ombe na glasi iliyowekwa maziwa ili kuvutia wateja, kukiuwa na muhudumu mmoja ambae uko tayari kuhudumia wateja wa maziwa fresh na maziwa ya mgando kwa matumizi yao ya nyumbani.

Kikopo kirefu kilicho na kishiko kwa rangi ya blue na nyeupe, lenye picha ya glasi yenye maziwa ambalo limehifadhi maziwa kwa ajili ya kuuza kwa wateja, lililo katika hali ya usafi na usalama

Mwanaume aliyekatika bodaboda yenye mitungi mikubwa ya kuhifadhi maziwa, huku akiwa yuko tayari kuisafirisha mitungi hiyo ya maziwa kwa ajili ya mauzo sokoni. Akiwa amesimama pembezoni mwa duka linalouza maziwa lililonakshiwa kwa rangi ya bluu pamoja na kuchorwa matenki makubwa yanayoonyesha uuzaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja aliyesimama mbele ya jokofu kubwa linalouza maziwa, lililo nakishwa kwa rangi nyeupe na ya bluu; huku likiwa na sehemu ya kuwekea hela na sehemu ya kuchukulia maziwa, ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja kupata huduma mbalimbali za maziwa ya freshi, maziwa ya mgando na maziwa kwa ajili ya watoto.

Jokofu kubwa lililonakishiwa kwa rangi ya bluu na pia, lina picha ya ng'ombe ambalo linamaziwa. Lenye mteja mwenyewe ambaye anajihudumia maziwa, akiwa ameshika glasi pamoja na mashine, ili kuchukua maziwa kutoka kwenye jokofu hilo.

Duka kubwa la maziwa liitwalo Kieni lililonakishiwa kwa rangi ya kijani pamoja na bluu, lililozungukwa na watu wengi ambao wanahudumiwa maziwa freshi pamoja na maziwa mgando.

Duka la maziwa linalouza bidhaa kama maziwa freshi, mtindi na siagi, kwa wateja wa rika zote. Huku likiwa na majokofu yanayohifadhi maziwa hayo, kuhakikisha usafi na uhifadhi bora.

Duka kubwa linalouza samani lililoko wazi lenye samani mbalimbali kama vile: makochi, viti, mbao; zilizo katika dizaini tofautitofauti likiwa liko tayari kuwahudumia wateja kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa hizo.

Duka kubwa linalouza samani mbali mbali ambazo ni makochi, zikiwa na mito midogo midogo ya rangi ya njano na makochi yao yakiwa na rangi ya bluu. Ambayo yanavutia na yako tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Samani aina ya viti vilivyotengenezwa Kwa njia ya kisasa, vikiwa na rangi ya kahawia na miguu ya rangi ya udongo, vikiwa tayari kwa ajili ya manunuzi na vikiwa kwenye mpangilio mzuri ili kuvutia wateja.

Duka kubwa la kisasa linalouza samani zilizo tengenezwa kwa ubunifu mkubwa zikiwemo na: makochi, meza, vitanda pamoja na viti ambavyo viko tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Duka kubwa lenye samani mbali mbali ikiwemo meza, makochi pamoja na taa ambayo yamepangwa vizuri kwa ajili ya manunuzi.

Fundi mbao akiwa anaranda mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali kama vile: viti, meza, makochi; huku wakiwa wamezungukwa na baadhi ya wapita njia wakiwa ni wanawake na wanaume.

Duka kubwa la kisasa lenye samani mbalimbali ikiwemo makochi yenye rangi ya kahawia na mito mizuri ya kuvutia kukiwa na meza, mazulia na samani nyingine tofautitofauti ambazo ziko tayari kwaajili ya mauzo kwa wateja.

Duka kubwa la kisasa linalouza thamani mbalimbali kama vile makochi, meza, taa pamoja na viti vya kulia chakula, vilivyo na rangi nzuri ya kuvutia kwa wateja na viko tayari kwaajili ya mauzo.

Samani mbalimbali ikiwemo kitanda, kabati, meza na makochi zikiwa kwenye duka kubwa lililopangwa kwa mpangilio mzuri ambazo zipo tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja kwa matumizi ya nyumbani.

Samani zilizochongwa katika ustadi wa hali ya juu vikiwemo viti vya mbao, meza ya mbao na pia makochi ya masofa yakiwa na rangi ya bluu mengine yakiwa na rangi ya kahawia ambayo yamepangwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja kwa mauzo.

Thamani ya meza iliyotengenezwa kwa hali ya juu na kunaskhiwa vizuri, ikijumuisha meza pamoja na viti ambayo ipo tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Uwanja mkubwa wenye samani aina ya makochi pamoja na meza ambazo zimeandaliwa vizuri na ziko tayari Kwa ajili ya mauzo na pia zinavutia wateja.

Samani ya aina ya makochi yakiwa pembezoni mwa barabara yenye rangi ya kahawia pamoja na mito ya njano pamoja na rangi ya bluu, yakiwa tayari yameandaliwa vizuri kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Makochi mawili ya rangi nyeusi yaliyopambwa na mbao, meza nzuri ya mbao na kabati lililojengwa katika ustadi wa hali ya juu ikionyesha samani mbalimbali za ndani ambazo ziko tayari kwaajili ya uuzwaji.

Kochi zuri lenye rangi ya kijivu, lilliloko na mito midogo ya rangi ya njano, ambalo limewekwa barabarani, kwa ajili ya mauzo, na lengo kuu ni kuvutia wateja.

Chumba kikubwa cha kulala wageni, chenye kitanda kilichotandikwa vizuri, neti iliyonyooka nyeupe, viti vya kukalia na samani zingine mbalimbali ikiwemo kabati pamoja na meza kuhakikisha usalama na utulivu wa wageni.

Sehemu kubwa nzuri ya kulia chakula katika nyumba ya kupokelea wageni, ambayo ina meza na viti vilivyo na rangi nyekundu, huku kukiwa na vinywaji mbalimbali ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuhudumia wageni ambao watafika katika eneo hilo.

Eneo la mapokezi katika nyumba ya kulala wageni, huku kukiwa na mwanamke mmoja ambae ni muhudumu akiwa anaongea na mteja wa kiume, huku kukiwa na milango ya kuingilia katika vyumba mbalimbali na mandhari nzuri.

Sehemu kubwa ya mapokezi katika vyumba vya kulala wageni, iliyo na maua, meza, viti, pamoja na mhudumu wa kupokea wageni.

Wanawake watatu pamoja na mwanaume mmoja, waliosimama katika soko lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda pamoja na viungo vya mboga kama nyanya, tango, parachichi, ambapo wanawake hao wananunua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Wanaume na wanawake walioko katika soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za nyumbani na sokoni kama vile: vitunguu, nyanya, karoti, mifuko, huku ikionesha mwanamke huyo akiwapimia wateja bidhaa kwa ajili ya manunuzi.

Mwanamke mmoja katika soko kubwa linalouza matunda mbalimbali ikiwemo machungwa, mananasi pamoja na ndizi; akiwa ameshikilia machungwa kwa ajili ya kuwavutia wateja na mauzo.

Soko kubwa lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo ndizi, papai, mananasi, machungwa, maembe, matikiti na bidhaa zingine mbalimbali za sokoni huku kukiwa na muuzaji akiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Soko kubwa lililo na watu mbalimbali ikiwemo wanawake na wanaume wenye rika tofauti likiwa linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo nafaka ambazo ni mchele, maharage zikiwa zimehifashiwa kwenye magunia meupe kwa ajili ya mauzo.

Mwanamke mmoja katika kibanda kilichopo sokoni, ambaye anapanga matunda na mbogamboga kwa ajili ya mauzo na kuvutia wateja, kibanda hicho kikiwa na ndizi maembe, nyanya, hoho pamoja na vitunguu kwa ajili ya mauzo.

Kibanda kinachomilikiwa na mwanamke mmoja ambacho kina mboga mboga ndizi nyanya na mizani mjini za sokoni anamuuzia mwanamke mwenzake kwa tabasamu na furaha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Nyumba yenye samani mbalimbali ikiwemo viti, meza na makabati ikionyesha mmiliki wa biashara ya nyumba na viwanja akiongea na mteja wake kuhusiana na biashara hiyo,

Duka kubwa linalouza mavazi mbalimbali ikiwemo mashati ya rangi tofauti kama: bluu, kijani, pamoja na nyekundu, ambayo iko kwenye bei ya ofa ikiwa na upungufu wa asilimia arobaini.

Duka kubwa la kisasa linalouza nguo za kiume lililopangiliwa vizuri kukiwa na: suti, mashati, suruali ambazo zipo kwenye mpangilio sambamba ili kuhakikisha urahisi katika uchaguzi na ununuzi kwa mteja.

Duka kubwa la kisasa la nguo zilizopangiliwa katika mpangilio mzuri nguo hizo zikiwemo mashati, suruali na pia viatu ili kurahisisha wateja katika uchaguzi na kufanya manunuzi kwa urahisi zaidi.

Duka kubwa la kisasa linalouza viatu vilivyopangiliwa vizuri, vyenye rangi tofautitofauti ikiwemo; pinki, kijani, nyekundu, nyeusi na njano ambapo vipo tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Duka kubwa la uuzaji wa nguo zilizopangiliwa katika sehemu maalumu na zimening'inizwa vizuri, ili kumwezesha mnunuzi aweze kuchagua nguo atakayopenda na kufanya manunuzi ya nguo hiyo.

Duka kubwa la nguo lenye aina ya nguo mbalimbali ikiwemo makoti, suruali, magauni, mashati, sketi, ambazo zimepangiliwa katika mpangilio mzuri kwa manunuzi kwa wateja.

Duka kubwa la uuzaji wa viatu lililo na viatu mbalimbali ikiwa na viatu vidogo vya watoto vyenye rabgi ya pinki, bluu ambavyo vipo tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali likiwemo picha, viatu na manukato likiwa na vitu vingi tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Mteja alishika bidhaa moja kwenye duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zilizoko katika mpangilio mzuri wa kuvutia wateja, ili kuweza kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani na hata kazini.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri, ili kurahisisha uchaguzi na ununuzi wa bidhaa hizo kwa wateja.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za vinywaji, ikiwemo juisi zilizohifadhiwa kwenye makopo ya kisasa na zingine zilizohifadhiwa kwenye chupa, zikiwa tayari kwenye mpangilio mzuri kwa ajili ya manunuzi.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali likionyesha mnunuzi akiwa amechagua bidhaa yake, ambayo imeifadhiwa kwenye chupa vizuri, kwa ajili ya matumizi ya badaye.